Ndizi za kijani kibichi na zilizoiva, zinaonekana njano, zinajaa sokoni. Mbali na ndizi, kuna matunda mengine yanaonekana kwa mbali chini, yakiashiria utofauti wa bidhaa na zinazouzwa sokoni.

Soko la biashara la ndizi. Mwuuzaji anashikilia mkunga mkubwa wa ndizi mbichi akionekana akiwangoja wateja. Ndizi zingine nyingi zimerundikwa chini. Nyuma kuna watu wengine na inaonekana kuna gari ndogo la biashara.

Ngombe akikamuliwa maziwa na mtu aliyejifunga nguo na kukaa chini. Ana ndoo ya buluu. Ngombe ana pembe mbili.

Mwanaume aliyevaa shati la njano amesimama karibu na pikipiki iliyo na vyombo vya maziwa. Kuna pikipiki nyingine iliyosimama karibu nayo pia ikiwa na vyombo vya maziwa. Nyuma ya picha kuna jengo rahisi lenye ukuta wa rangi ya waridi na mlango wa blue .

Wanaume watatu wakifanya shughuli inayohusiana na ndizi za kijani. Mmoja wa mwanamme amesimama amevalia shati jeusi na suruali nyeusi. Mwanamme mwingine amesimama mbele yake amevaa shati la kahawa . Mwanamme wa tatu amepiga magoti, amevaa shati la buluu.